Lango kubwa la shule la sekondari ya wasichana ambapo jina la shule hiyo limeandikwa juu yake, kuta ambazo ziko kwenye kila upande zimepakwa rangi nyeupe na kurembeshwa na mistari nyekundu na nembo ya shule kuchorwa.